Matunda kama vile maembe, machungwa na hata parachichi ni mojawapo ya matunda ambayo yanapatikana kule makweku .

Kujisajili katika bima ya magari. Baadhi ya usajili hayo yanaenda kwa mwezi mmoja na elfu moja, kwa mwaka moja malipo yake ni elfu tano.

Mfanyibiashara amepanga bidhaa mbalimbali ambayo anayauza. Moja yapo ikiwa ni viazi vya kupima, hoho, karoti .Hivyo basi anaziuza bei tofauti.

Duka maalumu inayopeana huduma mbalimbali kama vile huduma za kutuma na kutoa pesa kwa simu, huduma za kuuza viazi na hata kuuza soda na vinyweo tofauti.

Wafanyi biashara ya manguo ya mitumba wametoa malalamishi yao kwa serikali kwamba wasije kufunga biashara hizo za mitumba, haya yanajiri baada ya serikali kutoa agizo kwamba hawata ruhusu kamwe biashara ya mtumba kuingia nchini.

Meneja wa kampuni hiyo ya kuuza magari ,anapeana ufunguo wa gari kwa mnunuzi mmoja. Baada wawili hao kuwafikiana kwa bei ya kuuza gari hilo.

Katika soko la hisa, nguvu ya dola ya marekani inapanda ikilinganishwa na pesa za nchi nyinginezo huku nguvu ya shilingi ya kenya inazidi kushuka ukifanya ulinganishi na pesa za nchi zinginezo.